Maegeesho ya gari kuna magari matano yameegeshwa kuna magari miwili ya rangi ya meusi , matatu ya nyeupe kuna majani, kuna miti ambazo zinaonekana kuna mawingu ambayo yanaonekana kwa umbali na pia kuna nyasi ambazo zinaonekana ardhini.

Muktadha wa dukani, kuna mwanadada aliyekalia kreti za soda, kuna mtungi wa ngesi, kuna meza na kiti iliyonje ya duka hili na pia kuna michoro ambayo iko katika duka hii.

Dukani, kuna ununuzi na uuzaji. Kuna mnunuzi ambaye amesimama nje ya duka, akihudumiwa na muuzaji. Kuna duka la M-Pesa ambalo limeandikwa mlangoni, kuna pikipiki imeegeshwa pale nje ya duka, ambalo limebeba abiria

Risiti ya KRA ambayo inaonyesha malipo ambayo imetuniwa kununuliwa bidhaa. Upande wa kulia chini kuna muuri uliopigwa na kutiwa sahihi. Upande wa kushoto kuna maandishi ya ushuri ambayo yanaelezea bidhaa iliyonunuliwa.

Biashara ya uuzaji wa magari, ambapo kuna aina tofauti ya magari na labels zao, kuna wanunuzi na kuna wauzaji pia ambao watakuja kununua magari haya.

Biashara ya fedha, kuna fedha aina tatu hapa. Kuna shilingi elfu moja, kuna shilingi mia tano na kuna shilingi mia mbili. Fedha hizi zinahalilishwa kutumika nchini Kenya katika biashara yoyote nchini humo.

Uwanja wa kujivinjari. Kuna watu walioketi, wengine wamesimama, wengine wanatembea wakipiga gumzo. Kuna magari zao za kujivinjari zimeegeshwa katika uwanja huu.

Magurudumu ya gari ,magurudumu manne kuna maji magurudumu haya yanaoshwa yananyunyiziwa maji . kuna sakafu ,na pia kuna ardhi ambayo inaonekana kwa umbali ,kuna pia mawingu ambayo yanayoonekana kwa umbali mwonekano wa umbali.

Biashara, njia ya kubadilishia pesa mtandaoni ambapo kuna Mpesa, kuna Western Union ambao ni njia ya kubadilishia pesa kutoka ughaibuni hadi nchi moja hadi nyingine. Kuna monegramis na pia kuna Sani Forex Bureau.